Wanaume hao wamevalia nguo za michezo mmoja wao akiwa ameketi kwenye boti, mwenzake akiwa akishikilia kiti chake cha magurudumu. Kando yake kuna kijana aliyevalia suti ya kuogelea na mandhari yenyewe ina maji mengi kuonyesha ya kwamba, wako hapo kwa ajili ya mchezo wa kupiga makasia.